Soko la mboga la kienyeji lenye mboga na matunda mbalimbali. Kkama viazi, mahindi, nyanya, pilipili, ndizi na karoti. Baadhi zinawekwa kwa nafasi na wauzaji wa soko wamesimama kando wakiwahudumia wateja wao. Inaonekana ni mchana na mandhari ni tulivu.

Mgari mengi kwenye msitari yakiwa yamepangwa kwenye mpangilio mzuri kando ya barabara, magari haya ni ya rangi tofauti lakini yanajitokeza zaidi meupe, nyeupe na kijivu na inaonekana ni mchana na maanthari ni tulivu.

Mfanyikazi akitengeneza au kuuza viatu vya mmomonyoko, sandals , vilivyopangwa mabango na mapambo ya kitamaduni. Viatu vimepangwa kwenye dari la mbao, ndani ya soko lenye mwonekano wa jadi. Huku mfanyikazi akiwa amevalia barakoa.

Vibanda vya kuuza mapambo ya mikono kama bangili shanga na bidhaa ya vikuku vilivyopangwa kwenye stendi kando ya barabara, kuna mtu amevaa shati ya buluu anayepita karibu na vibanda hivyo.

Gari dogo la rangi nyeusi aina ya hatchback ,limeegeshwa kwenye nyasi pamoja na magari mengine mawili yaliopo karibu. Kwenye eneo la wazi lenye miti na watu mbali kidogo. Hali ni ya mchana na kuna mwangaza mwingi. Inaonekana kama mkusanyiko au hafla mahali pa wazi.

Gari la kisasa lenye rangi la kijivu la kifahari limeegheshwa kwenye uwanja, nyuma kuna magari mengine na miti ya kijani angani la wazi na anga la buluu, gari linaonekana na madirisha yaliyopakwa giza.

Noti mpya ya shilingi elfu moja ya Kenya, rangi ya kahawiya ikiwa na picha ya KICC na maandishi, Benki Kuu Ya Kenya. Pia Kuna picha ya sanamu ya Mzee Jomo Kenyatta na namba ya usalama pembeni.

Duka ndogo lenye mlango wenye rangi ya kijani yenye alama ya Mpesa kwa herufi kubwa ikiwa na huduma za pesa za simu. Kando kuna chupa za maji za kunywa zinazowekwa kwenye shelves ndani ya duka. Sehemu hii ina mtaa wenye sakafu ya bati yenye muundo wa mviringo.

Sarafu nyingi za pesa zilizo na rangi ya kijivu na dhahabu zimechanganywa chini, sarafu hii lina umbo la duara na ni za thamana tofauti tofauti ni mfano mzuri wa sarufu zinazotolewa kufanya biashara madukani au sokoni, sarafu hizi zimejumuisha arafu ya shilingi ishirini na shilingi kumi pesa ya Kenya.

Kibanda cha mboga sokoni kikiwa na ndizi mbichi, mahindi yaliyochemshwa kwenye nailoni, nanasi zinazoning'inia, na tikitimaji juu ya meza ya mbao. Kuna kreti nyekundu ya plastiki chini, na bidhaa nyingine nyingi, na mboga upande wa kushoto.

Magari aina ya Muscle cars yameegeshwa kwenye maegesho mbele ya majengo ya biashara, moja ikiwa nyeupe. Magari haya yanamuonekano wa kasi na nguvu, maarufu kwa mashabiki wa magari ya Marekani. Manthari ni utulivu na yaliyotulia.

Gari aina ya SUV rangi nyeupe, limeegeshwa ndani ya jumba, la maonyesho ya magari, gari lina magurudumu makubwa nyeusi, na muundo wa kisasa, inaonyesha hali safi, na ya kisasa, pia manthari ni ya kuvutia na tulivu.

Safu ya magari ya kisasa yenye rangi tofauti kama buluu, nyekundu na kijivu yaliyoegeshwa kwa mpangilio mzuri barabarani, magari haya yanajionyesha kama ni magari aina ya suv yenye fremu nzuri na muonekano wa kisasa.

Mtu anapokea funguo za gari kutoka kwa mwingine. Wote wamevaa suti, huku gari jekundu ikionekana yao. Taswira hii inaonyesha mchakato wa kununua au kukabidhi magari labda kwenye show au baada ya makubaliano ya kibiashara.

Maonyesho ya magari kwenye ukumbi mkubwa magari mapya ya rangi mbalimbali yakiwa yamepangwa na watu wengi wanazunguka kuyaangalia na kupiga picha. Ziko pia nyekundu , nyeupe na rangi za machungwa na ziko meza na mabango ya makampuni tofauti tofauti. Hii ni hafla inayotawanisha wapenzi na wauzaji wa magari.

Vikapu na ndoo zikiwa zimejaa viazi ya aina tofauti; viazi vitamu wenye rangi ya zambarau, viazi vikuu na viazi vya kawaida. Vimepangwa kwenye soko au meza ya kuuza mboga na vyombo vipo katika hali safi na nadhifu.

Eneo la maegesho lililojaa magari mingi pamoja na lori ndogo la Tow truck nyuma kuna majengo meupe ya biashara au showroom ya magari. Mazingira yanaonekana ni sehemu ya kuuza magari au gereji kubwa. Mandhari ni tulivu na yenye kuvutia ni mchana.

Watu wengi wakiwa kwenye soko la mitumba wakichagua nguo zilizotandazwa chini, kwenye marundo makubwa makubwa, wengine wamesimama na wengine wakipiga magoti wakisaka mavazi bora ya kununua, hii ni hali ya kawaida kwenye masoko ya mitumba, hapa nchini, inaonyesha manthari, ambayo ni tulivu, na ni mchana.

Soko la wazi lenye watu wengi, wanauza na kununua mboga mbali mbali barabara ya soko iko kwenye hali ya unyevu nyevu na matope na watu wamevaa mavazi ya rangi tofauti baadhi wakitumia mifuko na vibuyu vya kuhifadhi mboga.

Watu watatu wawili wakiwa katika foleni kwenye duka la mpesa lililoko ndani ya jengo. Mandhari ya nyuma kuna mapango ya huduma na bei zilizopatikana na maandishi available here , yanaonekana juu. Hii ni hali ya kawaida kwenye maduka ya mpesa au huduma za kifedha hapa nchini Kenya.

Jengo dogo la duka la maziwa , lilioandikwa Mt Kenya milk depot ,na Mt Kenya milk depot .Watu kadhaa wamesimama mbele ya duka na mmoja, mtu mmoja ameketi kwenye ukubwa wa matofali, karibu na ukuta. Akiongea kwa simu, eneo lina mchanga na mawe na jengo lina rangi ya blue na nyeupe.

Rundu la viatu vya kuteleza barabarani skates . Viarangi na ukubwa tofauti tofauti vikiwa vimepangiliwa ukutani dukani. Viatu hivi vinaonekana kuuzwa na kuna aina nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri na kuwavutia.

Vani ya usafiri yenye rangi ya ...nyekundu na manjano likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye majani. Vani hii imeandikwa Progressive Credit Quick Financial Service na maelezo ya kutuma sms kwa nambari mbili tatu sufuri tatu tatu kupata mkopo. Ina nembo ya huduma na nambari ya usajili wa gari KDS650E.

Mboga mbali mbali zikiwekwa kwa duka au kwenye soko kuna viazi vikibwa upande wa kushoto kando yake vitunguu na upande wa kulia kuna nyanya mbivu za rangi nyekundu na nyekundu kihijau mboga zimepangwa vizuri kwenye sehemu zenye madoa ya nuru.

Soko la mboga na matunda, ambapo wauzaji wameweka bidhaa zao kwa mpangilio mzuri ardhini kwenye miche ya karatasi na mabaraza. Kuna nyanya nyekundu iliomo za rangi ya kijani, matango na maua mengine ya mboga. Watuwakiwa wamejiandaa kuuza na kununua.

Duka la kazi za mikono lililojaa vinyago vya mbao, vikorokoro, mapambo ya ngozi na bidhaa za sanaa za kiafrika. Ukuta na rafu zimepambwa vikali na bidhaa tofauti za kitamaduni zikiwa zimepangwa kwa wingi na kwa mpangilio.

Soko kubwa la nje lililonjaa watu wengi na bidhaa kama vile mboga, matunda vikiwa vimewekwa kwenye vikapu. Kuna miavuli ya rangi tofauti iliyofungiliwa juu na wateja pamoja na wachuuzi wamenjaa katika vibanda. Mandhari ni ya pilkapilka na inaonesha biashra hai ya soko.

Magari matatu yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja wa nya, nyasi, na watu wawili wakiwa wamesimama karibu na gari la kati, manthari ni yenye miti na majani, sehemu ikiwa na hewa safi, na ni ya nje, inaonekana kama tukio la kuonyesha magari, au mkutano mdogo wa, marafiki.

Duka la wakala wa M-pesa lenye milango ya kijani iliyofungiwa, na maandishi makubwa ya M-pesa ikiwa yameandikwa kwa wema kwenye mlango. Ndani kuna bidhaa za dukani na mitungi ya plastiki. Duka likiwa sehemu ya biashara za kawaida kwenye mitaa.

Noti mpya ya shilingi elfu moja ya Kenya ikiwa na alama za usalama kama waya ya fedha na picha ya sura ya mtu kwenye upande wa chini. Mtu huyo akiwa ndiye rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya mzee Jomo Kenyatta.

Mwanamke aliyevalia kofia ya ulinzi wa nywele na koti jeupe akichukua maziwa kwenye mashine ya kisasa ya milk ATM, mashine imesimama ukutani na mtu huyo anaweka chupa chini hili iweze kuwekwa maziwa ,hii ni tekinolojia ya kisasa inayohusisha ununuzi wa maziwa kwa kiwango unachokitaka.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la majani na miti irefu nyuma wakati wa mchana. Kuna watu wachache mmoja amesimama karibu na magari wengine wamekaa chini kwa majani kana kwamba wanapumzika au wanafanya mazungumzo. Hii ni hali tulivu kwa mapumziko au mkusanyiko mdogo nje.

Mwanamke amesimama dukani karibu na mashine mbili 'TASSMATT MILK ATM' ya kuuza maziwa na 'Salad ATM' ya kuuza mafuta ya kupika. Pembeni, kuna bidhaa zingine rafu na kwa sakafu na ni safi. Mazingira yanaonyesha sehemu ndogo ya biashara ya rejareja au hata duka.

Gari nyeupe la abiria aina ya van ikiwa imesimama kwenye barabara ya lami na nyuma lina pleti ya nambari ya Kenya KDP 396J. Mandhari ya nyuma kuna miti uzio wa anga lenye mawingu kidogo. Pia kunaonekana ni mchana.

Duka lenye maelezo Royal Star Inn linalouza maziwa, mayai na bidhaa mbalimbali za maziwa kama siagi, cream na mtindi. Ukuta na mlango wa duka umetiwa rangi ya buluu na picha za vifaa zinazouzwa. Duka inaonekana safi na imepangwa vizuri.

Mikono wa mtu ukioshikilia mafungu ya noti za Kenya za elfu moja zilizopangwa kwa foleni . Hii ni ishara ya kuwa na kiasi kikubwa cha pesa taslimu za Kenya.

Gari aina ya pickup Toyoa Hilux rangi ya nyeusi imeegeshwa kwenye nyasi eneo la miti, pembeni kuna mtu aliyevaa reflector labda ni askari wa barabarani au mhudumu wa usalama. Hii ni ain aya gari inayotumika sana vijijini.

Duka la Mpesa lenye mlango wa kijani na bango la Mpesa upande wa kulia kuna mwanamke aliyevaa buibui la sambarau akitembea karibu na duka pembeni kuna mtu mwingine amekaa akiuza bidhaa zingine kama vile maji au mboga chini ya kivuli, mazingira yanafanana na sehemu za biashara kwenye jiji au mtaa tu.

Magari aina ya Mitsubishi landser yaliyopangwa kwa mistari kwenye vireji au maonyesho ya magari. Magari haya ni ya rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na ata nyeusi. Mazingira ni ya ndani na yanaonekana nadhifu na tulivu.

Soko kubwa la wazi watu wengi wakijaa kwenye vibanda chini ya bara wengine wameketi na wengine wamesimama wakinunua na kuuza bidhaa. Kuna gunia na bidhaa za kilimo zimewekwa chini huku shughuli za biashara zikiendelea kwa wingi hii ni hali ya kawaida kwenye masoko.

Kibanda cha soko kikiwa na matunda na mboga na majani kama vile nanasi zilizoning'inizwa, mahindi mbichi yaliyopangwa na tikiti maji juu ya meza ya mbao, pia kuna sanduku jekundu la plastiki mbele na vifurushi vya mboga nyuma. Hii ni hali ya kawaida katika masoko ya mitaani .

Funguo za gari ambazo zimeachwa zikining'inia kwenye mlango wa gari huku sehemu ya gari ikiwa wazi nyuma hii ni hatari kwani mtu anaweza kusahau funguo na kufungiwa ama kuibiwa gari lake.

Gari la matatu, Toyota Hiace, la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa vumbi, huku miti na anga la bluu nyuma yake. Gari hili lina magurudumu meusi, na ni mfano wa usafiri wa umma, maarufu sana nchini Kenya.

Soko lenye wingi wa kabeji , vilivyokusanywa kwenye sakafu, pembeni ya msongamano wa watu. Kabeji hizi zimemwagwa kwenye rundo kubwa kubwa. Hali hii inaonyesha shuguli za kawaida za mauzo ya soko la mboga.

Duka likiwa na rangi ya blue na kijani, ikiwa na milango miwili wazi za ulinzi, nje ya duka kuna baiskeli iliyobaki pembeni na mtu amesimama dukani akizungumza na muuzaji pia kuna mtu mwingine amekaa kwa pikipiki kando ya duka, hali ya ustaarabu na utulivu.

Maegesho ya magari ya Marcedes Benz yote yakiwa yameenda na na chapa hiyo. Kuna bango moja juu ambalo limeandikwa Marcedes Centre Limited, ikionyesha kuwa hapa ni duka au kituo kinachouza au kutengeneza magari ya Marcedes. Magari yamepangwa safi na mabango, yana rangi ya buluu na nyeusi.

Tairi la mbele la gari jeupe au jeusi, likiwa limeegeshwa pembeni ya barabara ya lami karibu na nyasi za kijani. Rimu ni ya kisasa na mandhari ni nadhifu ikionyesha sehemu ya kando ya barabara. Inaonekana ni wakati wa mchana na gari liko katika hali nzuri na ya kupendeza.

Duka la maziwa linaloitwa Kieni Dairy Products Limited yenye lebo ya High rich . Mteja mmoja amesimama kando ya dirisha la kuuza ikiwa na kaunta ya huduma. Duka Lina taa nyepesi na ndani kuna mabango ya mtazamo ya bidhaa za maziwa.

Magari manne yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye majani na miti nyuma, aina ya magari ni mchanganyiko wa gari la Isuzu aina ya dengku na magari ya kisasa ya SUV pamoja na Van, eneo linaonekana ni la mashambani au mtaa wenye miti.

Mkokoteni wa kuuza vyakula hasaa smokii na mayai wenye nembo ya farmers choice umeegeshwa chini ya mwavuli mkubwa wa buluu sokoni, mandhari ya nyuma kuna magari mawili na vibanda vya kuuza nguo na pochi, hii ni hali ya kawaida kwenye masoko au sehemu ya mkusanyiko wa watu mjiini Kenya.

Gari la kifahari almaarufu Infinity cq x80 rangi nyeusi limeegeshwa kwenye sakafu safi ya vigae ya show room ya kisasa yenye taa nyingi angani. Mazingira yanaonekana maridadi na yanasisitiza ubora wa gari hili jipya. Mandhari pia ni utulivu na yaliyotulia.

Lori la kijani likiwa limejaa magunia makubwa ya vitunguu huku watu wawili waki pakua na kupanga magunia hayo sokoni, magunia haya yamepangwa kwenye rundo kubwa na pamoja na wafanyikazi wamevaa kofia na sketi ya bluu hali niya kawaida kwenye masoko makubwa ya bidhaa za nafaka na mboga nchini .

Magari matatu ya kisasa yenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi yakiwa yamepangwa ndani ya showroom yenye sakafu safi na mwanga mzuri wa mchana. Mazingira yanaonekana maridadi na magari yako tayari kwa wateja kuangalia au ata kununua. Hii ni sehemu ya biashara ya magari mapya. Mandhari ni tulivu.

Sehemu ya soko za nguo za mitumba zikiwa zimewekwa kwenye mabegi au mihogo kwa pande mbili za njia nyembamba ya mchanga. Nguo hizi ni za rangi na mifumo tofauti zimejaa. Ukaribu wa miti mikubwa unaonekana upande mmoja.

Nguo zilizofungwa kwenye beli almaarufu mitumba zimefungwa kutumia nailoni na kamba yakiwa yamepangwa juu ya ardhi kwenye chumba. Hizi ni beli za mitumba zinazouzwa kwenye soko la nguo za mitumba nchini Kenya. Mandhari ni tulivu na ya kibiashara.

Magari ya kisasa yote yakiwa na rangi tofauti, kama nyeupe, grei na nyeusi, amepangwa sawa moja nyuma baada ya nyingine, kwenye uwanja wazi wa mteremko. Anga likiwa na wingu na rangi za jua kuzama. Inatoa hisia nzuri na mwonekano safi na mtindo wa magari haya

Duka la amziwa linaloitwa Kieni Dairy Product Limited, mru amevalia koti la bulu anakaribia kuingia duka hilo ambalo lina alama ya high breed na picha ya ngombe juu, duka linaonekana kuuza bidhaa za maziwa na lina eneo la biashara la huduma.

Mtu akiwa amevaa suruali ya kijani na koti nyeupe akiwa akiandika kwenye duka ya ishara la mtaani, kwenye dirisha la duka kuna bango linalosema photocopy autospares na namba ya simu. Eneo inaonekana kuwa katikati ya mtaa wenye sakafu ya matofali ya rangi mbalimbali.

Soko kubwa la mboga na matunda lenye vikapu vingi vilivyopakiwa matunda mbalimbali yenye rangi tofauti. Kama nyekundu, kijani, manjano na bluu. Watu wengi wamesimama kwa mtaa huo. Wenye vivuli vya rangi tofauti. Vya mavuli na miavuli ya jua.

Watu wawili walioketi kando ya duka dogo lenye rangi ya kijani na nyekundu lenye matangazo ya Airtel Money . Wako kwenye mtaa wenye lami na rangi ya jua inaonyesha kuwa ni mchana , pia mandhari yametulia.

Soko la matunda na mboga ambapo kuna pilipili hoho, machungwa, nyanya, vitunguu, na viazi. Vimepangwa kwenye vibanda vya mbao na vikapu. Kuna rangi nyingi za mboga na matunda na watu wachache wanaonekana wakinunua na kuuzia masokoni. Hii ni hali ya kawaida kwenye masoko ya mboga.

Savu ya magari ya SUV yamepangwa vizuri kando kukiwa na eneo la maegesho yakiwa yamezimwa na kuangalia kutoka nyuma. Moja ya gari kati kati ni nyeupe mengine ni ya rangi ya giza. Eneo lina mwanga wa jioni au asubuhi. Hali ikionyesha utulivu na maandhari ya kuvutia.

Gari nyeusi aina ya hatchback limeegeshwa juu ya nyasi. Pembeni kuna gari jeupe pia limeegeshwa karibu. Mazingira yanaonekana kuwa sehemu ya maegesho kwenye eneo la nyasi au shambani au ata pahali pa kununilia au kuuzia gari. Mandhari ni tulivu au ya kuvutia.

Mkusanyiko mzito wa mashanga za mikono za rangi mbalimbali zikiandamana na vinyago na mapambo ya jadi zimewekwa kwa mtindo wa kuvutia na rangi zimechanganyika kando kwa umbali mfupi inatoa uzuri wa sanaa na mikono za kitamadhuni.

Mwanaume amevalia suti rasmi nyeusi na Shati nyeupe, akiwa ndani ya show room ya magari. Anashika mlango wa gari jeusi, mazingira ni ya kisasa na Kuna magari mengine yakiwa yameegeshwa ndani. Mchezo mkubwa hapa ni uchunguzi wa gari jipya. Mandhari ni ya utulivu na ya kisasa.

Magari mengi ya kisasa yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja mkubwa wa maegesho, baadhi yao ni rangi nyeupe, nyekundu na buluu, mandhari ni ya baridi au mvua kidogo kwani ardhi ina unyevunyevu na anga lina mawingu, inaonekana hii ni gari, hii ni car yard au sehemu ya mauzo ya magari, hali na mandhari ni tulivu.

Magari yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi, gari la mbele ni ya Nissan ndogo ya buluu, mengine ni nyeupe na kijivu kuna nyeusi pia, mazingira ni ya bustani na miti kuonyesha eneo tulivu na la kijani, inaonekana kama magari haya ni ya kukodisha au hata kuuzwa.

Watu watatu wakiwa wamesimama kwenye counter za huduma ya Mpesa wakiweka au kutoa pesa. Counter zimepambwa kwa rangi ya kijani na nembo ya Safaricom zikiashiria huduma za malipo na mimala ya fedha, hii ni sehemu ya kawaida katika katika huduma za kifedha Kenya.

Nguo nyingi zilizotandazwa au kuwekwa kwenye sakafu zikiwa na rangi na aina mbalimbali. Sehemu hiyo inaonekana kama duka la nguo za mitumba au mahali ambapo nguo zinauzwa na kusafishwa. Kuna miguu ya watu wakiwa wamesimama nyuma, uashiri wa shughuli zikiendelea.

Sokoni ambapo mboga mboga na matunda mbalimbali yamewekwa kwa mpangilio. Kuna ndizi za kijani zikizunguka juu na kwenye meza kuna machungwa, maembe, nanasi, nyanya na matunda mengine ya rangi tofauti za kuvutia.

Gari jeuusi aina ya Toyota Land Cruiser Prado ikiwa imeegeshwa kwenye uwanja wa nyumbani karibu na lango la bluu. Gari lina namba ya usajili KBK 4XXY. Mandhari yanaonyesha sehemu tulivu na nyasi kidogo mbele ya gari hilo.

Soko la mboga la nje likiwa na watu wakichagua na kununua majani ya mboga. Pande zote za njia zilizo chini ya mianya ya madoa. Sehemu hii ina mvua na unyevu ardhini watu wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida ya mitaani.

Duka dogo lenye rangi ya kijani iliyoandikwa wazi Mpesa kwa herufi kubwa nyeupe, na nembo ya karatasi ya pesa ndani ya herufi P. Duka lina kizuizi cha waya juu na upande mmoja mtu anaonekana akitangulia kuingia. Barabara mbele ni ya mchanga na mawe.

Gari la abiria nyeupe aina ya matatu Toyota Hilux imeegeshwa kwenye eneo la kivuli karibu na jengo la kisasa. Kwenye mlango hii ni aina ya magari inayotumika sana kwa usafiri wa umma nchini Kenya. Inaonekana ni mchana na mandhari ni tulivu.

Mstari wa magari meupe mapya, yaliyopangwa kwenye uwanja wa maegesho chini ya anga ya buluu, magari haya yanaonekana kuwa aina tofauti lakini yote yako kwenye hali nzuri na yanaonekana yamepangwa tayari kwa mnunuzi au matumizi.

Gari la aina ya pickup lenye milango minne ikiwa imeegheshwa sehemu yenye nyasi pembeni mwa msitu , gari ni la rangi la kijivu inayokoza na inaonekana kwenye mwanga wa asubuhi au jioni, kuna mtu amesimama upande wa nyuma ya gari amevaa reflective vest kuashiria labda ni eneo la kazi au safari ya shambani.

Soko la mboga na matunda la kienyeji kuna mitunda mingi na mboga kama vile nyanya ndizi za kiume na matunda mengine yamewekwa kwa mpangilio mzuri chini kwenye matofali watu wamekaa kando wakihudumiwa wateja na kuendesha biashara zao.

Vikapu vidogo vya mkufu wenye rangi mbalimbali na zimepangwa kwa makini sakafuni. Vikapu hivi ni sanaa za mikono za asili zenye mchanganyiko wa rangi ya asili na rangi ya kungaa kama nyekundu, pinki na bluu .

Magari ya kisasa ya rangi ya bluu na nyekundu yakiwa yameegeshwa kwenye sehemu yenye Kivuli, huenda kwenye showroom au car yard . Gari la mbele ni la bluu la Ford Mstanga , la pili ni Doge Challenger na rangi ya machungwa. Kuna magari mengine yameegeshwa karibu. Mazingira yakiwa safi na kisasa na tulivu.

Gari kubwa jeusi aina ya suv mpya ikiwa ndani ya show room ya magari. Kwenye sakafu safi na yenye mgawa mkali. Dirisha kubwa la kioo liko nyuma na mazingira ni maridadi. Yakionyesha hii sehemu ya biashara ya magari mapya. Huu ni mfano wa magari ya kifahari yanayopatikana kwenye show room .

Rafu zilizojaa vitambaa vya vitenge vyenye rangi na michoro mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri dukani. Kando kuna kipande cha vitambaa vya patch work vilivyoshonwa pamoja na juu kuna chuma ya kuhifadhi umeme . Mazingira yanatoa hisia ya duka la nguo au bidhaa za kisanaa za kiafrika.

Noti nne zaa shilingi helfu moja za kenya zikiwa zimeekwa juu ya meza ya mbao, Noti hizo zinaonekana kuwa zimrtumika kidogo za zimepinda. Mazingina inaonekana kuwa ya kawaida, nyumbani au ofisini.

Matikiti maji kadhaa yakiwa yamepangwa pamoja sokoni au sehemu ya kuuza matunda. Zina rangi ya kijani na mistari nyembamba ya kijani kibichi. Pembeni mna maembe na machungwa yaliyopangwa pamoja na tikiti maji. Inaonekana ni mchana katika soko la matunda.